Mwanamke ameketi mezani akiangalia kompyuta mpakato akitabasamu karatasi kilasi ya maji na kifaa cha kidigitali vipo mezani, mwangaza wa asilia unaingia dirishani ukionyesha mazingira ya kazi au mfumo nyumbani.

Msichana ameinama juu ya meza akijikita kwa kuandika kwenye daftari kwa umakini, pembeni kuna kompyuta ya kidigitali na mpira mdogo wa kijani juu ya uso wa meza. Mazingira unaonyesha anafanya kazi ya kujifunza au kazi ya nyumbani kwa utulivu.

Watu wanne wameketi mezani wakijadili jambo kwa makini. Kompyuta mpakato zinaonyesha programu ya mafunzo. Mazingira yanaonyesha kikao cha kujifunza au mafunzo ya kiteknolojia barani Afrika.

Mwanamke aliyavaa miwani na shati la jeans anaketi mezani akiandika kwenye daftari huku akionyesha kompyuta mpakato. Pembeni kuna kikombe na kikokotoo. Mazingira yanaonyesha anafanya kazi au kujifunza akiwa nyumbani.

Kompyuta ya mkononi inaonyesha mkutano wa mtandoni ukiendelea na watu tisa wakihudhuria kupitia video. Mtu mmoja anautumia touchpad kuendesha kikao.

Mtu anatumia kompyuta mpakato iliyofunguliwa kwenye ukurasa wa e-learning .Mezani kuna simu, daftari, kalamu na nyaraka vinavyoonyesha mazingira ya kujifunza kwa njia ya mtandao au kufanya kazi ya kitaaluma nyumbani.

Mwanamke ameketi ofisini akichambua karatasi mikononi huku kompyuta mpakato ikiwa mezani. Nyuma kuna ubao wenye maandiko na viratasi za rangi. Mazingira yanaonyesha shughuli za kitaalamu, katika ofisi ya kisasa.

Wanaume wawili wameketi mezani wakijadili jambo wakitumia kompyuta mpakato. Mmoja anaelekeza kwenye skrini huku mwingine akiandika kwenye daftari. Meza ina kikombe au vifaa vya kazi. Mazingira yanaonyesha ishirikiano wa kazi au masomo.

Kijana ameketi kwenye Kiti mirefu akifanya kazi kwenye kompyuta ya mkononi Yuko katika eneo lenye rafu za nguo zilizojaa vitabu na vitu vingine . Mazingira yanaonyesha sehemu ya kusomea au kufanya kazi kimtandao kama maktaba au ofisi ya kisasa.

Msichana aliyevaa hoodie ya waridi na vichwa vya sauti vya bluu ameketi sakafuni akiandika kwenye daftari huku akiangalia kompyuta mpakato. Anaonekana kuwa anajifunza au kushiriki darasa la mtandaoni akiwa nyumbani.

Mwanamke ameketi mezani akiwa anatazama kompyuta kwa umakini. Amevaa sweta nyekundu na anaonekana kuwa makini au mwenye mawazo labda akifanya kazi au kujifunza kwenye mazingira ya ofisi.

Mama na mtoto wakiwa wamevaa vichwa vya kuskiliza wakiwa wamekaa kwenye kochi wakitazama pamoja kwenye kompyuta mpakato. Wanaonekana kuwa na unywakini na furaha wakijifunza au kuburudika kwa moja kwa kutumia teknolojia.

Kompyuta mpakato inaonyesha ukurasa wa mtumiaji wenye picha, video na maandishi. Pembeni kuna picha za bahasha, balbu, emoji na vitabu vinavyoshiriki mawasiliano, wazo hisia na elimu mtandaoni.

Daktari aliyevalia sare za hospitali anaangalia simu huku akitumia kalamu kuandika kwenye karatasi akiwa ameketi mbele ya kompyuta mpakato. Mazingira yanayoonyesha ofisi au chumba cha uchunguzi kilicho na mpangilio safi na vifaa vya kazi mezani.

Msichana mdogo amevaa koti jeusi na anacheza na kifaa cha kielektroniki huku akiwa na tabasamu nzuri. Nywele zake zimefungwa pande mbili na zimepandwa na shanga za buluu.

Kompyuta mpakato inaonyesha ukurasa wa e-learning ikiwa mezani pamoja na kikombe, daftari na maua. Mazingira yanaonekana kuwa ya ofisi au sehemu tulivu yakusomea.

Chumba kidogo kimepangwa kwa mpangilio wa kawaida kikiwa na kitanda kilichotandikwa vizuri upande mmoja na televisheni ndogo juu ya meza iliyoning'inizwa ukutani. Kando ya televisheni kuna vifaa vya kibinafsi kama vile lotion , kalamu na kioo. Ukutani kuna picha za mapambo. Sakafu inaonekana kuwa safi na kuna mzigo mdogo uliowekwa kwenye kona.

Kitanda cha ghorofa chenye magodoro mawili, kimoja kikiwa juu na kingine chini. Kuna pia meza ndogo na kiti karibu na dirisha lenye mapazio ya rangi . Chumba kinaonekana kuwa safi na chenye mwangaza mzuri.

Vitanda vya ghorofa vimepangwa kwa chumba vikiwa na magodoro na matandiko. Chumba kina rangi ya chungwa na mlango wa bafuni unaonekana kwa umbali. Inaonekana ni chumba cha kulala cha mabweni au hosteli.

Jumba kidogo chenye mpangilio mzuri kina kitanda upande moja na dirisha linaleta mwangaza wa asili, kuna dawati jeupe lenye taa ya kusomea ya bluu. Maandari ni tulivu yakionyesha sehemu kujisomea au kupumzikia.

Timu ya washangiliaji wanawake wamevaa sare nyekundu na kaptura nyeusi wamekusanyika uwanjani wana viburudisho vyekundu na wanaonekana wenye furaha. Majengo yanaonekana kwa umbali. Wengine wamevaa miwani ya jua wakifurahia hali ya hewa.

Wanafunzi wameketi ndani ya maktaba wakisoma vitabu kwa makini. Baadhi yao wanachukua madokezo huku wengine wakisoma kimya kimya. Jengo lina dari ambao na dirisha kubwa zinazoleta mwanga wa kutosha. Mazingira haya yanaonekana kuwa ya utulivu na yanayofaa kwa kujifunza.

Madawati na viti vimepangwa kwa mpangilio ndani ya darasa lenye mwangaza nzuri unaotoka dirishani. Kuna ubao mweupe mbele na dawati la mwalimu pembeni, hali inayoashiria mazingira mazuri ya kujifunzia.

Jengo la rangi ya bluu limezingirwa na ukuta wa mawe na lango la chuma lenye maandishi makubwa yanayosomeka New executive ladies hostel. Mandhari ni tulivu na anga ni safi yenye mawingu mepesi.

Kompyuta kadhaa zimepangwa kwenye meza ya mbao kando ya ukuta wenye dirisha lenye grilli . Viti vya plastiki vya samawati na kimoja cha mbao vimewekwa kwa ajili ya watumiaji. Kuna ubao mweupe ukutani kwa matumizi ya maelekezo darasani. Sakafu imepambwa kwa vigae vyenye rangi ya kahawia na nyeupe.

Madawati ya mbao yamepangwa ndani ya darasa lenye ubao mweusi ukutani, ramani ya ndani na taa ya dari, viti vimeandikwa nambari na mazingira yanaonyesha kuwa ni shule ya msingi au sekondari.

Jengo la ghorofa tatu linaonekana likiwa na njia ya kupandia upande wa kulia. Kuta zake zimejengwa kwa mawe ya rangi ya kijivu na njano. Kuna madirisha mengi ya vioo na bustani ndogo mbele ya jengo hilo.

Chumba kina meza na makabati ya maabara yenye rangi ya bluu na nyeupe. Dirisha kubwa linaonekana upande mmoja ikiruhusu mwanga mwingi kuingia. Mazingira ni safi na yenye mpangilio mzuri kwa ajili ya mafunzo ya kisayansi.

Watu wameketi ndani ya mktaba wakihudumiwa na wahudumu walioketi mezani. Vitabu vimepangwa kwenye rafu ukutani na dirisha kubwa linaingiza mwangaza wa asili. Mazingira yanaonyesha shughuli za kijamii au ushauri unaoendelea.

Wachezaji wa mpira wa kikapu wa kike wako uwanjani. Wanashindana kwa kasi sana. Wengine wameketi kwenye benchi wakiwa wamevaa mavazi ya michezo wakifuatilia mchezo kwa makini.

Wachezaji wa raga wanachuana uwanjani huku mmoja akiwa ameshika mpira akijaribu kuepuka kukamatwa. Wengine wanajaribu kumzuia kwa kasi na nguvu. Mechi inaonekana kuwa ya ushindani mkali na inafanyika katika uwanja wazi.

Chumba kimoja chenye kuta za njano kina kitanda kimoja kilichofunikwa shuka yenye mchoro. Kuna kiti ya plastiki, meza na rafu pembeni na mlango unaoelekea bafuni. Mazingira ni safi na tulivu kwa mtu mmoja.

Ukumbi mkubwa wa mkutano una viti vingi vilivyopangwa kwa mpangilio mzuri unaoelekea kwenye jukwaa. Jukwaa lina meza na viti tayari kwa wazungumzaji, huku bodi mbili vya kuandikia vikiwa pembeni. Mandhari ni safi na maandalizi yanaonyesha ukumbi uko tayari tukio rasmi.

Picha inaonyesha uwanja wa michezo wa watoto ulioko mbele ya jengo la ghorofa mbili, limejengwa kwa mawa. Uwanja huu una vifaa vya kuchezea kama bembea, mteremko na daraja la plastiki. Jengo lina madirisha makubwa na paa na vigae. Linaonekana kuwa shule ya awali au kituo cha malezi ya watoto.

Vitanda viwili vya ghorofa vyenye magodoro meupe na blanketi nyekundu vimewekwa pembeni mwa chumba. Ngazi ya chuma inafikiwa kitanda cha juu. Ukuta wa bluu unaangaza eneo la kulala. Sakafu ya vigae vyenye virangi nyeusi vinang'ara na dirisha kubwa mbele ya kuleta mwanga juu ya meza.

Vitanda vya ghorofa vimewekwa upande mmoja wa chumba chenye rafu la kuhifadhi vitu. Kiti cha buluu kiko karibu na meza ya kusomea. Chumba ni safi na kimepangwa vizuri kinaonyesha mazingira ya wanafunzi au hosteli.

Wanafunzi wachache wamekaa kwenye meza mbalimbali ndani ya maktaba kubwa yenye viti vyekundu na meza nyeupe wakisoma au kujadiliana kimya kimya huku rafu za vitabu zikiwa upande wa kulia.

Kijana aliyevaa begi la mgongoni anachagua vitabu vyenye rafu ya maktaba. Mikononi anashikilia vitabu vingine tayari Kwa kusoma. Anga ni tulivu na yanaonyesha eneo la kujifunza au kufanya utafiti.

Mtoto anajifunza kutumia lugha ya ishara ya kuwasiliana na mtu mzima anayeketi mbele yake. Hii inaashiria mafunzo ya mawasiliano Kwa watoto wenye matatizo ya usikivu au wale wanaojifunza lugha ya ishara kama njia ya mawasiliano.

Miguu ya mtoto imesimama juu ya blanketi jeupe lililowekwa kwenye nyasi. Mtoto amevaa suruali nyekundu. Karibu na miguu yake kuna vitu mbalimbali kama vile sponge za rangi na kipande cha kitambaa cha buluu ikionyesha shunguli za nje.

Mwalimu na mwanafunzi wameketi mezani wakitumia kifaa cha kidigitali kwa furaha. Mwalimu anatabasamu huku akimwonyesha msichana jambo kwenye kifaa hicho. Mazingira ni ya darasa lenye michoro ya elimu ukutani, yakionyesha ujifunzaji wa kisasa.

Mtu mzima na msichana wanachora pamoja. Msichana ameketi kwenye kiti cha magurudumu na wote wawili wamevaa aproni . Wana rangi na vifaa vingine vya sanaa mbele yao. Wanaonekana kufurahia shughuli hii .

Watu watatu wameketi ofisini wakiwa na kompyuta mpakato mezani wakishirikiana kazini kwa tabasamu. Mmoja amesimama akitazama kazi ya wenzake, hali inayodhihirisha ushirikiano na mawasiliano mazuri kazini .

Msichana mwenye miwani anavaa fulana ya manjano na anakaa kwenye kiti cha plastiki. Anashika kibao chenye herufi za alfabeti zenye rangi tofauti .Anatabasamu kwa furaha akionyesha anajifunza kwa njia ya kucheza.

Mwalimu na mwanafunzi wanawasiliana kwa ishara huku wakitabasamu. Kwenye meza kuna daftari wazi, kalamu na kifaa cha kidijitali. Mazingira yanaonyesha ujifunzaji jumuishi unaowezesha mawasiliano kwa wanafunzi wenye changamoto za kusikia.

Mwanaume ameketi kwenye benchi la bustani akiwa amevaa miwani ya jua na kuvalia fulana nyeupe na la kijivu na anazungumza kwenye simu akiwa ameshika vitabu kadhaa na amevaa earphones .

Msichana mwenye ulemavu wa ajili anatabasamu huku akionyesha kidole ilipakwa rangi za kuvutia. Anaonekana kufurahia Sana shughuli ya kuchora mazingira yanaonyesha ubunifu, furaha naujumuishaji wa watoto kwenye Sanaa.

Wanafunzi wenye changamoto ya kuona wanatumia maandishi ya nukta nundu, kusoma kwa kugusa kwa vidole wakiwa darasani huku wakisaidiana.

Mwalimu anakaa karibu na mvulana mwenye ulemavu wa viungo wakishiriki shughuli ya somo. Wote wanatabasamu kwa furaha huku mwalimu akishikilia karatasi wakionekana kujifunza katika mazingira ya kuvutia ya rangi nyingi.

Mvulana aliyevaa kifaa cha usaidivu wa kusikia ameketi darasani huku mwalimu wake akimwelekeza kwa kutumia lugha ya alama. Mazingira hayo yanaonyesha juhudi za kujumuisha wanafunzi wenye ulemavu wa kusikia katika elimu.

Mwalimu anamsaidia mvulana mwenye ulemavu wa kimwili darasani. Wote wanaangalia kitabu na kuna maandishi na michoro kwenye ubao. Mazingira ya darasa ni yenye rangi angavu na maandishi ya elimu ukutani.

Mwanamke mwenye ulemavu wa kuona anasoma kitabu kwa maandishi ya nukta nundu akisaidiwa na mwanamke. Wameketi mbele ya kompyuta katika maktaba yenye vitabu vingi nyuma yao. Wanaonekana kushirikiana kwa ukaribu na kwa furaha.

Watu watatu wako karibu na meza. Kijana mmoja anashika kikombe chenye kiyowevu huku msichana aliyevaa fulana nyekundu akimsaidia kwa makini sana.

Mwalimu na msichana wanawasiliana kwa kutumia lugha ya alama. Wanaonekana wakiwa na furaha na makini, wakiketi kwenye chumba chenye mazingira tulivu ya kujifunzia. Mazoezi haya yanasaidia mawasiliano kwa watu wenye matatizo ya kusikia.

...anayeishi bila mikono anatumia kiwiko chake kushika kadi za maswali ya hisabati mezani. Anaonekana kuwa makini na anaendelea kujifunza kwa bidii kus- katika mazingira ya nyumbani. Kadi zenye alama za kuzidisha na kugawanya zimetandazwa mbele yake.

Mwanafunzi mwenye tabasamu ameketi karibu na mwalimu wake. Wakifanya kazi darasani. Wote wanaonekana kuwa na furaha. Huku mwanafunzi akiwa na kalamu na vitabu mezani. Ishara ya mazingira ya kujifunza yenye msaada na faraja.